Mwanamke kijana mwenye nywele zilizofungwa juu ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta na kifaa cha kielektroniki. Anaonekana akielezea kitu huku akielekeza na kidole chake. Na globu ndogo ipo karibu naye. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu.

Mwanaume mwenye ndevu ameketi kwenye meza akiandika kwenye daftari lililofunguliwa mbele yake. Kompyuta mpakato iko karibu naye ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi. Mwanga wa asili unaingia kupita dirisha kubwa.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta ndogo na simu ya mkononi. Kuna alama za kidijitali zinazoelea juu ya kifaa zikiwakilisha dhana mbalimbali kama vile elimu na utafiti. Inaashiria kujifunza mtandaoni au matumizi ya teknolojia katika elimu na kazi.

Mwanaume ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe maskioni anaonekana akizungumza au kutoa maelekezo huku mikono yake ikiwa imeinuka hii inaashiria anashiriki katika mkutano wa mtandaoni.

Mtu anatumia kompyuta ndogo yenye neno e-learning na picha ya rundo la vitabu kwenye skrini . Simu ya mkononi na vitu vingine vya ofisi vinaonekana pembeni kwenye dawati . Inaashiria kujifunza kwa njia ya mtandao.

Kuna kompyuta mpakato iliyowazi ikionyesha skrini yenye masomo ya mtandaoni au mkutano wa video wa walimu. Mbele ya kompyuta kuna daftari lililofunguliwa na kalamu vikiashiria kujifunza.

Kompyuta mpakato iliyo wazi iko juu ya meza ya mbao ikiwa na kikombe cha chai cha bluu. Daftari na kalamu vipo kando ya kikombe vikionyesha shughuli ya kujifunza. Skrini ya kompyuta inaonyesha watu wengi katika simu ya video ikionyesha mkutano wa mtandaoni.

Wasichana wawili wanatabasamu kwa furaha, wakiwa wamekaa kwenye dawati la shule. Kila mmoja wao anatumia kompyuta kibao, wakionekana wakijifunza au kufanya kazi. Wengine wanaonekana kwa nyuma pia wanatumia vifaa kama hivyo. Mavazi yao yanaonyesha utamaduni wao na mazingira ni ya darasa.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu, anajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Amevaa fulana ya waridi na anaonekana makini kwenye screen . Kwenye screen ya kompyuta, kuna picha ya mwanamke, ikionyesha pengine anaunganishwa na mtu mwingine kupitia video.

Katika upende wa kulia, mwananmke mwenye nywele zilizosokotwa na miwani anaonekana akizingatia kitu. Anaonekana akishikilia kalamu na kitabu akionyesha kuwa anajifunza au kufanya kazi. Sehemu ya kushoto inaonyesha aikoni ya kompyuta yenye kichezaji video na sehemu ya kompyuta ndogo ikionyesha matumizi ya teknolojia.

Wasichana wadogo kadhaa, wamevaa miwani ya ukweli mchanganyiko na wanaonekana wakishangilia kwa tabasamu. Masichana mmoja mwenye nywele zilizofura ameinua miwani yake akionyesha furaha. Wengine wamevaa miwani iyo na wamejikita kwenye ulimwengu halisi.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa zinaonekana. Kuna ubao mweusi ukutani na madirisha yenye nondo yanaonekana, yakiruhusu mwanga kuingia. Rangi ya ukuta inaonekana kuchakaa.

Kuna chumba cha kulala chenye vitanda viwili kilichogawanyika katikati. Kila upande una kitanda chenye shuka zenye nyota, dawati na rafu za kuhifadhia vitu. Madirisha makubwa yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda vimetandikwa kwa shuka zenye rangi na michoro tofauti. Pembeni kuna meza ndogo ya kusomea au kufanyia kazi pamoja na kiti kimoja .

Ni chumba cha kulala chenye kitanda kikubwa kilichofunikwa na blanketi laini la kahawia. Juu ya kitanda kuna taulo nyeupe zilizokunjwa vizuri. Ukuta nyuma ya kitanda una ukuta wa lafudhi wenye muundo wa kijiometria wenye rangi ya kuvutia.

Chumba hiki cha darasa kina madawati na viti vingi vyeupe na buluu, vilivyopangwa kwa safu. Sakafu ina rangi nyekundu iliyokolea, ikitoa mwonekano wa joto. Taa za dari zinamulika vizuri nafasi yote, zikiashiria mazingira yanayofaa kwa kujifunza.

Mzee mmoja amesimama katikati ya chumba chenye watoto wadogo wengi. Watoto hao wamelala kifundifundi kwenye meza zao za shule. Kuta za chumba zimepambwa kwa michoro na mabango mbalimbali.

Ni maabara ya kisasa yenye meza ndefu za kazi na vifaa vya maabara. Kama vile beakers na flaski. Kuna makabati meupe ya kuhifadhia viyu juu ya meza, na sinki kadhaa kwa ajili ya usafi.

Rangi zilizotawala katika chumba hiki ni bluu na Beige zikichanganyika na kufanya mahali pa kupendeza, kitanda kimoja kina matandiko meupe na blanketi ya waridi huku kingine kikiwa na matandiko ya bluu na mablanketi ya rangi ya chuma.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amesimama kwenye ngazi ndani ya maktaba. Anashikilia kitabu na anaonekana akitafuta vitabu vingine vya rafu zilizojaa. Rafu hizo zimejaa vitabu vya aina mbalimbali.

Kuna darasa tupu lenye madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa matatu yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Pia kuna ubao mweupe au skrini upande kulia, kuna projekta imetundikwa dari.

Kuna chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka za bluu. Upande wa kushoto kuna kabati la droo za mbao lenye vitu juu yake. Nyavu ya mbu imetundikwa juu ya kitanda.

Kuna chumba cha mahabara, kikiwa na meza ndefu yenye sinki katikati na vifaa vya majaribio. Viti vinne vyeupe vikiwa na miguu nyeusi vimepangwa mbele ya meza. Dirisha kubwa linatoa mwanga wa asili, huku rafu tupu zikionyesha nafasi ya kuhifadhi vifaa.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao vinaonekana. Vitanda vimepangwa karibu na madirisha yenye mapazia ya rangi ya kahawia. Baadhi ya magodoro yanaonekana kwenye vitanda na chumba kinaonekana kuwa safi.

Kuna chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka za bluu. Upande wa kulia kuna feni imesimama na taa ya meza juu ya meza ndogo ya pembeni. Juu ya meza kuna chungu cha maua yenye maua ya rangi.

Mwanariadha kijana anakimbia ndani ya jengo, akiruka kwa ustadi juu ya vizuizi vidogo vya rangi ya chungwa, vilivyopangwa mfululizo. Watazamaji na wanariadha wengine wanaangalia kutoka kando ya wimbo. Wengine wakipiga makofi.

Kwenye ukumbi huu wa maktaba wanafunzi wengi wamekaa kwenye meza ndefu za mbao wakisoma vitabu vya kujifunza. Rafu nyingi zilizopangwa vizuri vimejaa vitabu vya aina mbali mbali vikionyesha mkusanyiko mkubwa wa maarifa, baadhi ya wanafunzi wanatumia kompyuta ndogo na wote wanaonekana wamezingatia masoma yao.

Darasa lina madawati mengi ya mbao yaliyopangwa kwa safu. Ubao mweusi umewekwa kwenye ukuta mmoja na madirisha kadhaa yenye pau za chuma yanaruhusu mwanga kuingia. Dari imetengenezwa kwa mbao na kuta zinaonekana kuu kuu.

Katika chumba hiki kuna kitanda cha ghorofa kimoja chenye magodoro na shuka zenye rangi tofauti. Meza ndefu ya kusomea imefungwa ukutani ikiwa na kiti kimoja cha blue kando yake. Dirisha lina pazia la kupendeza na sakafu imefunikwa na vigae safi.

Katika ukumbi huu wa ndani, wachezaji wa mpira wa kikapu wanashindana vikali. Mchezaji mmoja amejirusha juu akilenga kufunga pointi huku wachezaji wengine wakijaribu kumzuia au kuokoa mpira. Uwanja una rangi nyekundu na mistari mweupe na viti vya watazamaji vipo pembeni.

Chumba chenye vitu vilivyipangwa, kimeanda eneo la kukaa na meza ndogo katikati, mabango mawili marefu yenye picha na ujumbe yamesimama karibu na ukuta wa nyuma. Madirisha marefu yamefunikwa na mapazia yenye mistari miekundu na mieupe, sakafu ina vigae vilivyopangwa.

Watu kadhaa wakijihudumia chakula kutoka kwenye meza ya buffet . Mwanaume aliye mbele amevaa kofia nyeusi na fulana nyeusi akichota chakula . Vyakula mbalimbali ikiwemo mboga na viazi vinaonekana kwenye vyombo vya vyakula.

Watu watatu wanaonekana wakichunguza na kukata vipande vya nyama. Mmoja wao anatumia kisu kukata nyama kwenye bakuli huku wengine wawili wakisaidia au kuangalia.

Chumba kikubwa kinaonekana kikiwa kimepangwa kwa ajili ya mtihani au kazi ya darasani, kukiwa na safu za madawati na viti. Wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule, wamekaa kwenye madawati hayo. Baadhi ya watu wazima wanaonekana wamesimama nyuma.

Mwanaume amesimama juu ya mwamba mkubwa akionyesha ishara ya gumba juu kwa mikono yote miwili. Amevalia shati la milia na kaptura na anaonekana akifurahia mandhari. Mawingu meupe yametanda angani yakiongeza uzuri wa asili.

Mtoto mdogo anekaa kwenye meza ya njano akiwa amevalia vesti ya rangi ya kijivu na nyekundu, mbele yake kuna mchezo wa bluu na chombo cha wazi kilichojaa vitu. Mkono wa mtu mzima unaelekeza kitu flani mbele ya mtoto.

Shuleni humu, mwalimu anafundisha wanafunzi wake. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anashikilia mfumo wa molecule akitoa maelezo. Msichana mmoja ananyoosha mkono kuashiria angependa kujibu, huku wengine wakisikiliza kwa makini.

Watu kadhaa wameketi kwenye dawati refu wakitumia kompyuta. Mbele kulia, kuna msichana anayetabasamu akiwa amevaa nguo nyekundu yenye maua . Inaonekana kama darasa la kompyuta au kituo cha kujifunzia.

Wanawake wawili wanaonekana wakicheza mchezo wa mikado au pickup sticks . Mwanamke mzee anaonekana mwenye furaha na msisimko akishika kijiti. Mwanamke mdogo anayetabasamu ameinamisha kichwa na anaonekana akizingatia mchezo huo.

Watu wawili wamekaa pamoja mbele ya kompyuta ndogo . Mmoja wao mwenye nywele blonde na shati la bluu anaonekana akitabasamu kwa furaha. Inaonekana kama wanafanya kazi pamoja au wanajifunza kitu kwenye kompyuta.

Watu wannne wamekaa kwenye meza wakisuburi kusoma au wakifanya kazi pamoja katika maktaba au chumba cha kusomea. Mmoja wa wanawake amevaa hijab na mwanamke mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Mwanamke na mtoto mdogo wanashirikiana kuunda kazi ya sanaa kwenye meza. Mtoto anaweka mkono wake kwenye rangi akitengeneza mchoro wa kufurahisha. Nyuma yao kuna watu wengine wanatazama kazi ya sanaa zilizopangwa kwenye stendi.

Mwanamke na mtoto wamekaa kwenye meza wakiangaliana. Mwanamke anashikilia vifaa vya rangi mkononi akimfundisha mtoto kuhusu rangi au maumbo. Mbele yao kuna herufi za sumaku na vitu vingine vya kujifunzia .

Kuna watoto wa shule wameketi kwenye madawati wakiskiliza darasani. mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa. Baadhi ya watoto wanaonekana makini na wakitazama mbele huku mmoja wao akionekania Kama ana macho meupe .

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akizungumza na kundi la watu .Anaonekana kuwa katika mkutano au tukio la kijamii akishikilia kalamu na karatasi. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiendelea na shughuli zao.

Katika darasa mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani akiandika kwa makini kwenywe daftari lake. Wanafunzi wengine wawili wameonekana nyuma yake nao pia wakiwawamejikita katika kazi zao za uandishi. Mazingira ya darasa yanaonyesha utulivu na kujifunza.

Katika darasa hili, mwalimu amevaa barakoa na amesimama mbele ya ubao mweupe. Mwanafunzi mmoja mwenye nywele fupi ameinua mkono wake, akionekana akiuliza swali. Wanafunzi wengine pia wapo darasani wakiwa wamevalia barakoa.

Katika darasa hili mwalimu anatabasamu na wanafunzi wake wawili wakiume. Watoto wengine wawili wa kike wamekaa kwenye meza wakishugulika na vitu vidogo vilivyotawanyika ukuta wa nyuma unaherufi za alphabeti na ubao mweupe wenye hesabu. Mazigira yanaonekana kuwa ya kirafiki na ya kujifunzia.

Mwanamume anatabasamu na anaonekana akizungumza kwa kutumia lugha ya ishara na mwanamke. Mikono yao imeinuliwa ikionyesha ishara mbalimbali. Wote wawili wamekaa karibu wakionyesha mawasiliano ya karibu na kuelewana.

Kijana mweupe mwenye nywele za dhahabu ametabasamu na anaonekana akishangilia akiwa ameinua ngumi zake, ameketi kwenye meza akifanya shughuli za sanaa na rangi. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikimshikilia kitabu cha majano mbele yake.

Kijana huyu anatabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitazama mbele. Amevaa fulana nyekundu na suruali ya jeans na anaonekana mwenye furaha. Nyuma yake kuna maktaba iliyojaa vitabu vilivyopangwa kwenye rafu ndefu za mbao.

Kijana huyu amekaa kwenye meza ya mbao akitabasamu kwa furaha. Anaonekana akisoma kitabu cha breli kwa kutumia mikono yake. Mavazi yake ni sheti jeupe la shule na nyuma yake kuna dirisha lenye pazia la usawa.